Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba akitoa elimu ya watu wazima, kwa watu waliomzunguka wakiwa wameketi katika viti, meza zikiwa zimefunikwa na vitambaa, kukiwa na chupa za maji ya kunywa, makaratasi ya kuandikia pamoja na kalamu.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea pamoja na sehemu ya kutelezea iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki za rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto pindi atakapoanguka asiweze kuumia.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na madarasa ya gorofa mbili lililo na mlango na madirisha madogo, pia nje kuna bustani ya mauwa mazuri ya rangi ya kijani.

Kitabu cha sayansi kinachotumika katika shule za sekondari cha kemia maalum kwa ajili ya kidato cha tatu, kikiwa kinaonyesha picha ya mwalimu aliyevaa koti jeupe akiwa anachanganya kemikali katika chupa akifanya uchunguzi.

Mwalimu wa sekondari akiwa anafanya uchunguzi kwa kuchanganya kemikali za aina tofautitofauti zilizopo katika chupa juu ya meza, akiwa ameshika chupa moja na kumimina katika chupa nyengine

Chumba cha darasa ya shule ya sekondari, kilicho na kompyuta mpakato zilizo katika kila meza pamoja na viti vya rangi ya bluu; mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa katika chumba chenye nafasi kubwa, madirisha yenye vioo juu kukiwa na taa zinazotoa mwanga kila mmoja akikaa peke yake akiwa anafanya mtihani.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa ndani ya darasa, wakiketi katika viti vya plastiki kwa makundimakundi, mbele kukiwa na ubao ambao unatumia projekta ili kuweza kusoma maandishi yaliyoandikwa.

Mkufunzi akiwa anatumia projekta katika ufundishaji wa wanafunzi wa vyuo, walioketi katika viti, mezani kukiwa na madaftari, Simu janja, pamoja na kalamu.

Mwalimu wa chuo kikuu akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake. Mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama: vile simu ya mkononi, kompyuta, makaratasi, gazeti; huku nyuma kukiwa na rafu iliyo na vitabu mbalimbali.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo kikuu, ambao wameketi katika viti ndani ya darasa. Wakiwa na simu janja, madaftari pamoja na kalamu, wakiandika kile wanachofundishwa.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye madawati wakiwa na simu janja, madaftari na kalamu huku mkufunzi akiwa anatumia projekta katika kufundishia.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa vyuo vikuu, walioketi katika darsa kubwa wakiwa na kompyuta mpakato mezani madaftari pamoja na kalamu. Mwalimu akiwa anatumia kompyuta mpakato katika kufundishia.

Kundi la wanachuo, wa jinsia ya kike na ya kiume; wakiwa wameketi katika vimbweta, ili kujadiliana mambo mbalimbali, mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanayotumia katika kujisomea, madaftari pamoja na kalamu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wengine wakisimama, wakifanya majadiliano au kujisomea kupitia katika kompyuta ya mpakato iliyopo mezani na pamoja na madaftari, kalamu na simu janja.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu walioketi katika madawati ndani ya darasa, mezani kukiwa na karatasi au madaftari wakiwa wanatumia kalamu kuandika kile wanachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, kila mmoja mezani akiwa anafanya shughuli ya utengenezaji wa simu za mkononi; akiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme, na kadhalika.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa sare, wakiwa katika karakana wakifanya shughuli za utengenezaji wa simu za mkononi, kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia, vya kupima umeme na vya kuchomelea.

Wanafunzi wawili wa kiume wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya utengenezaji wa kompyuta mpakato iliyopo mezani, pamoja na kompyuta ya mezani wakitumia vifaa vya kufungulia na vya kupimia umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika karakana, wakifanya matengenezo ya simu za mkononi. Kila mmoja akiwa na vifaa vya kufungulia, vya kupimia umeme pamoja na vya kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi katika darasa lililo na meza kubwa wakifanya fundi au utengenezaji wa kompyuta ya mpakato kwa kuifungua na kuangalia shida ni nini.